Kikundi cha watu wa makusanyiko mchumba maalum katika meza na vyeti wako katika meza hizo kuna makaratasi na madaftari yaliyoko katika meza hiyo mape ikionekana mtu mmoja ambaye amesimama mbele yao akiwa na maelekezo na kutoa maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, ambacho katika chumba hicho wakiwa wanakalia watu hao wameketi katika viti wakiwa wanasikiliza kwa makini mtu mmoja ambaye anatoa elimu au maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu wakiwa wamekaa katika meza na viti ambavyo vina makaratasi na madaftari, wakionekana kuwa wanapata elimu au maarifa juu ya jambo fulani kwa kutumia vitabu wanavyoviweka katika meza hizo.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu; watu wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa wameketi na kumsikiliza kwa makini, watu ambao wanatoa taarifa au maelezo juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watoto wakiwa wamekusanywa kwenye chumba maalumu, ikionekana wanapewa maarifa na maelezo juu ya jambo fulani, na mtu aliyesimama mbele yao ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu, ambaye anatoa maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watoto wadogo waliovaa sare za nguo zilizofanana wakiwa katika chumba maalum, chumba hiko ni chumba kinachotumika kutoa mafunzo maalumu na maarifa katika jambo fulani, ambapo ikionekana kuna muhusika mmoja apo mbele ajulikanae kama mwalimu anatoa maarifa kwa wanafunzi hao.

Mtu wa jinsia ya kike akiwa amevaa nguo zinazo mpendezesha, akiwa amesimama mbele akiwa ameshikilia kalamu na karatasi ambapo mbele yake kuna ubao ambao una maandishi, ikionyesha kuwa ni mtu ambaye alikuwa natoa maarifa juu ya jambo fulani kwa kupipitia ubao huo ili kuelimisha watu.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa katika chumba maalumu, ambacho chumba hicho ni chumba ambacho kina meza na viti, ambavyo wakionekana kuwa wameshikilia vifaa vya kieletroniki ambavyo hufahamika kwa jina la kompyuta wakiwa wanafanya shughuli zao za kawaida.

Kikundi wa watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wameketi katika viti na meza wakiwa wamekaa na kumsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao, ambaye mtu huyo ni mtu ambaye ana maarifa na weledi juu ya jambo fulani, ambao anatumia weledi na ujuzi wake, kuwapa maarifa watu walioketi katika chumba hicho.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye meza wakiwa wamekusanyika katika chumba cha mikutano wanafunzi hao wanamtazama mzungumzaji aliyesimama mbele hali inayoashiria semina warsha au mkutano wa elimu ya watu wazima mazingira haya yanaonyesha jinsi walivyojitolea katika kuboresha elimu yao na ujuzi mbalimbali.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalum, wakiwa wameketi katika meza na viti, wakiwa wanamsikiliza mwalimu, mtu aliyesimama mbele yao akiwa anatoa taarifa au maarifa juu ya jambo fulani kwa lengo la kukuza na kuboresha maarifa yao.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wameketi katika viti wakiwa wamemsikiliza kwa makini mhusika ambaye amesimama mbele yao, akiwa anatoa maarifa na elimu juu ya jambo fulani kwa lengo la kukuza na kuongeza maarifa ya watu.

Kikundi cha watu, wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wameketi katika viti na meza; wakionekana wakitumia vifaa vyao vya kielektroniki ambavyo hufahamika kama simu na kompyuta, kwa lengo la kukuza na kuboresha maarifa na ujuzi walionao.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wameketi katika viti na meza wakimsikiliza mhusika mmoja aliyesimama mbele kwa makini. Ambaye mtu huyo aliyesimama mbele akionekana kutoa taarifa au maarifa juu ya jambo fulani ambalo linaweza kuwaelimisha watu walioketi katika chumba hicho.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, ambacho chumba hichi ni chumba ambacho kina mkusanyiko wa vitabu vingi, vilivyowekwa katika mpangilio maalumu kwa lengo la kukuza na kuboresha uelewa au maarifa kwa watu.

Watu wa jinsia ya kike wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi katika meza, na mbele yao akionekana kuwa na mwalimu aliyesimama mbele, akiwa anatoa maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wamevaa nguo au sare zilizofanana, wakiwa wameketi katika meza na viti; wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtu aliyesimama mbele yao, akiwa anatoa maarifa na ujuzi juu ya jambo fulani, kwa lengo la kukuza na kuongeza maarifa yao.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, ambapo kuwa wameketi katika viti na meza, wakiwa wamevaa sare zilizofanana. Watu hawa ni watu ambao huonekana kuwa wameketi kwa umakini wa hali ya juu wakiwa wanajibu maswali waliopewa na mwalimu wao.

Mtu wa jinsia ya kike akiwa amevaa nguo zinazompendeza akiwa ameketi katika ofisi maalumu, ambapo katika ofisi hiyo kuna baadhi ya makaratasi na vitabu vilivyomzunguka, akionekana kuwa ni mtu mwenye hadhi ya juu mwenye cheo kikubwa katika sekta ya elimu.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wame keti katika meza na viti, wakiwa wanapata maarifa na kusoma kwa kutumia vitabu vilivyopo ndani chumba hichi kwa lengo la kukuza uelewa na ujuzi juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, wakiwa wameketi katika meza na kiti; ambapo katika meza hiyo kuna vifaa vya kielektroniki ambavyo vimewekwa, ambapo ikionekana watu hawa ni watu ambao wanatumia ujuzi na maarifa waliyonayo, kurekebisha vifaa hivyo vya kielektroniki ili viweze kufanya kazi kwa ustadi wa hali ya juu.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa sare zinazofanana, wakiwa katika chumba maalumu ambacho katika chumba hicho, ni chumba ambacho kina vifaa vya kieletroniki ambavyo vimeharibika, ambapo ikionekana wahusika hao wakiwa wanatumia ujuzi wao na ufundi wao kurekebisha vifaa hivyo vya kieletroniki.

Watu waliokusanyika katika chumba maalumu, ambapo chumba hiki ni chumba ambacho kina vifaa vya kieletroniki, vilivyowekwa katika meza, ambapo ikionekana wahusika waliopo katika chumba hiki wanatumia vifaa hivi vya kielektroniki kutengeneza na kuboresha vifaa vingine vya kielektroniki, kwa lengo la kukuza na kuboresha maarifa waliyo nayo, juu ya vifaa vya kielektroniki.

Wahusika wawili waliovaa barakoa, wakiwa wametengeneza mtambo au mashine inayotumia umeme, kwa lengo la kukuza na kuboresha uelewa wao na ustadi wao wa kazi.

Kikundi cha vijana wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu katika chumba hicho kuna mkusanyiko wa vifaa vya kiekektroniki vilivyopo katika meza, ambapo ikionekana wanafunzi au watu wakiwa katika chumba hicho wakionekana kutumia vifaa hivyo kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kuweza kufanya kazi kwa ufasaha zaidi.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalum, wakiwa wameketi katika meza na viti. Ambapo ikionekana kuwa wamekaa kwa makini wakiwa wanamsikiliza mtu ambaye anatoa taarifa au maelekezo kwa lengo la kukuza na kuboresha uelewa wao juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu wakiwa wameketi katika viti na meza, wakiwa wanaandika na katika chumba hiki ni chumba ambacho kinaonekana kuwa na vifaa vya kieletroniki ambapo mwalimu au mhusika anaonekana akiwa anatoa elimu ama maarifa juu ya utengenezaji wa vifaa hivyo vya kieletroniki.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu; kikundi hiki cha watu ni watu waliovaa nguo au sare zilizofanana, wakiwa wameketi katika viti na meza, ambapo katika meza hizo kuna vifaa vya kielektroniki ambavyo ikionekana wanafunzi hawa au watu hawa wakiwa wanatumia ustadi wao kurekebisha vifaa hivyo.